Hawa ni wanariadha. Wanariadha hawa ni wanariadha wa timu ya Kenya. Wanariadha hawa ni watatu ambao ni wa kiume. Wanaonekana kuwa wanashangilia baada ya kumaliza mbio zao.

Wachezaji hawa wanashangilia baada ya kushinda kikombe. Wanaonekana kuwa wako na furaha chungu nzima. Wachezaji hawa wamevalia nguo nyeupe nyeupe na ndani wakiwa wamevalia nguo ya rangi ya blue .

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Ofisi hii ina viti viwili, viti ambavyo ni rangi nyeusi. Wafanyikazi wawili wameketi wakingoja kuhudumia wateja ambao watajitokeza. Ofisi hii ina ukuta nyeupe.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kupiga na mguu. Wachezaji hawa wako uwanjani wakiendelea na mchuano huu, wachezaji wengine wakiwa wamevalia nguo ya nyekundu na wengine wakiwa wamevalia nguo ya rangi ya kijani kibichi. Kwa upande mwingine mashabiki wameketi wakiutazama mchuano huu.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya, ofisi hii ina wateja wengi wateja ambao wameketi kitini wakingoja kuhudumiwa, mfanyikazi mmoja ambaye amevalia nguo nyeusi anaonekana akizunguka kuwatazama wateja hawa.

Hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa ni wachezaji wa timu ya KDF. Wachezaji hawa wamevalia nguo nyeupe nyeupe. Wachezaji hawa ni wa kiume. Wamesimama tisti wakingoja maelekezo. Nyuma yao kuna magari ambayo yameegeshwa.

Hii ni ofisi ya kiserikali, ofisi hii ina viti vingi ambavyo vimepangwa kwa mpangilio unaofaa. Wateja wameketi chini wakingoja kuhudumiwa. Wateja ambao kuna wale wa kike na wale wa kiume.

Hawa ni wanasiasa. Wanasiasa hawa wanaonekana kuwa wako na furaha. Wanasiasa hawa wamevaa nguo za heshima. Wanasiasa hawa wanaonekana kuwa wanatembea. Wanasiasa hawa ni wanakike na pia ni wa kiume.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Ofisi hii inaonekana kuwa na mfanyikazi mmoja. Ofisi hii ina chumba nyingi ambazo ni za kazi tofauti tofauti. Kwa upande mwingine, mfanyikazi amesimama akiwa amevalia nguo nyeupe.

Hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa wako uwanjani wakishangilia. Wamevalia nguo ya kijani kibichi na manjano. Wachezaji hawa wanashangilia na kupiga makofi. Wanaonekana wote ni wa kiume. Wako uwanjani wakiendelea na mchezo. Nyuma yao kwa umbali wanaonekana mashabiki, mashabiki ambao wanautazama mchuano huo.

Hawa ni wachezaji. Wachejazi hawa wametoka uwanjani. Wamevaa jazi ya machungwa. Kwa upande mwingine tunaona mashabiki, mashabiki ambao ni wengi sana. Mashabiki hao walikuja kutazama mchuano huo, mchuano ambao unaonekana kwa sasa umeisha.

Hawa ni wachezaji, wachezaji hawa ni wachezaji wa mpira wa kupiga na mguu. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wameshinda kikombe. Wanashangilia kwa furaha, shingoni wakiwa wamevalia medali. Mashabiki hao wamevaa nguo ya manjano.

Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu. Mchezo huu unachezwa na wasichana. Wachezaji ambao wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti ikiwemo nyekundu nao mpinzani akiwa amevaa nguo ya rangi ya blue . Mashabiki wanaonekana upande mwingine wakiutazama mchuano huu.

Hawa ni wanasiasa, wanasiasa hawa ni wanasiasa wa ODM. Wamevalia nguo za kiheshima. Wanasiasa hawa wamesimama kwa mpangilio ambao unaonyesha heshima. Wanasiasa hawa wengi wao ni wa kiume na wamevalia koti ambazo ni za rangi tofauti tofauti.

Huu ni mchezo wa voliboli. Wachezaji wako uwanjani wakiendelea na mchezo huu. Upande mwingine washabiki wameketi chini wakiutazama mchuano huu. Wachezaji wamevalia nguo nyekundu nao wengine wamevalia nguo ya kijani kibichi.

Hili ni ofisi la Huduma Kenya. Ofisi hii ina wafanyikazi wawili, wote ambao wamevalia nguo nyeupe. Wote wanaonekana ni wa kike. Mbele yao kuna tarakilishi. Pia wanahudumia mteja, mteja ambayo aonekana ni afisa wa polisi.

Hawa ni wanasiasa. Wanasiasa hawa wanaonekana kuwa wamevaa nguo za kiheshima. Wawili ambao ni wa kike wanaonekana kuwa ni majaji kwa vile wamevaa nguo za majaji. Wengine watatu ni wa kiume. Wamevalia nguo nyeusi nyeusi ambazo ni koti.